Kuna watu wawili ambao wanatembea. Hapa kunaonekana kuna ukame ambao imeleta ng'ombe ikufe. Ukame ni kitu ambaye inaleta ng'ombe ikose chakula na hata wanyama wengine wakose chakula na maji ya kunywa.

Binadamu wanaambiwa ya kwamba wakiwa wanatembea kwa maji waweze kuvaa buti, na hapa kuna mtu mmoja ambaye anatembea hapa kwa maji na ameweka sheria mbele ili aweze kupata nafasi ya kuwa mbali na ugonjwa.

Gari huu inaonekana imekwama hapa kwa maji. Na hapa penye imekwama, imekwama kutokana na mvua nyingi ambayo imeleta mfuriko. Mfuriko inaweza sababisha ugonjwa kwa wananchi. Na wananchi wanaambiwa wakiona maji ikiwa nyingi wanafaa wahame waende mahali poa pa kuishi.

Mama huyu amebeba mtoto daktari akiwa anamsaidia kupea mtoto chanjo. Chanjo ni kitu ambayo ikipewa mtoto akiwa mdogo mtoto anakuwa na nguvu ya kukuwa hapa duniani bila magonjwa mbalimbali.

Hapa kuna watu wenye wamesimama wawili wakiwa nguo yao imechorwa michoro ya msalaba. Na hapa kuna daktari ambao amevaa barakoa. Inaonekana kama hapa ni hospitalini ambao kinatibu wagonjwa.

Kunayo masaa mengine ambayo madaktari wanakuja pamoja ili waweze kutibu mgonjwa mwenye ako kwa afya ya hatari. Kunayo hapa madaktari ambao wako pamoja ili waangalie dawa ambayo inaweza saidia kutibu mgonjwa.

Serikali ya Kenya ilitoa onyo kwa nyakati ambao ugonjwa ilitoka, ugonjwa inayo inaitwa Corona, hii ilifanya serikali itangaze kwa njia ya waziri ya afya ili kila mmoja aweze kupata chanjo .

Kuna chupa hapa chupa ni nne, na kuna mkono ya mtu ambaye imebeba chupa moja, hizi chupa ni chupa za aina moja, na zinaonekana kama chupa za dawa amabo zinatumiwa kutibu ugonjwa kimoja.

Chanjo ni kitu muhimu na hapa kunaonekana watu watatu, mmoja wao akiwa mtoto mdogo. Mtoto amebebwa na mama yake akiwa anafanyiwa chanjo kwa mkono wake wa kulia.

Hapa kwa meza tunaeza ona chupa ya dawa na sindano karibu naye. Hii dawa inatumiwa kukinga ugonjwa wa polio. Hii dawa ni dawa yenye inasaidia watoto kujikinga na kukuwa mbali na huu ugonjwa wa polio.

Kuna watu wawili, mmoja akilala, mmoja akimuhudumia. Mhudumu ni daktari wa meno ambao anaonekana akiwa anamfanyia huyu hudumu wa usawa kabisa ili asikuje akapoteze maisha kutokana na ugonjwa wa meno.

Afya bora inapatikana kwenye hospitalini penye kuna usafi, hapa tunaona madaktari wawili wakisimama na watu wawili ambao wanaonekana kama wafanyikazi wa hii hospitali, wako safi na wanaendelea na kazi yao kwa urahisi .

Kuna watu wawili hapa mmoja akiwa amevaa nguo nyeupe. Huyu mwenye nguo nyeupe ni daktari ambao anafanyiwa mtoto chanjo. Huyu mtoto amebebwa na mamaye ili apewe chanjo aweze kutibiwa.

Kuna mkono hapa na mkono kimebeba dawa, na hapa kwa mkono kimebeba tena sindano yenye iko na dawa ndani yake. Huu mkono ni mkono wa daktari ambao ako tayari kutibu mgonjwa.

Hiki dawa ambayo kiko hapa ni dawa ambayo ukienda kuitafuta sio rahisi sana kuipata kwa duka la madawa. Hiki dawa ni dawa ambayo watu huwa wanaitafuita sana hasa vijana.

Hapa ni hospitalini, naona daktari akiwa analaza mtoto mdogo kwa kitanda. Huyu mtoto anaonekana kama amezaliwa kabla ya siku zake za kuzaliwa imefika. Huyu mtoto analazwa hapa ili aweze kupata matibabu ili akuwe tayari kuishi.

Kuna watu wawili ambao wamevaa barakoa kwa kila mmoja wao. Mmoja ni daktari, mwingine ni mgonjwa. Hapa anafanyiwa chanjo ili aweze kujikinga kwa magonjwa ambao zinakuja kwa mwili wa binada..

Hapa kwa meza kuna chupa mingi sana hizi chupa ni chupa za dawa na kila chupa kimeandikwa kwa maandiko unaoonyesha jinsi ilivyo inatumiwa kwenye hospitalini.

Serikali ya Kenya ilitoa onyo yakwamba kila mtu na kila mwananchi apate chanjo. Na hapa kunayo daktari mwenye anafanyia mama mkubwa hapa chanjo, ili aweze kukuwa mbali na ugonjwa ambayo zinaletwa na virusi mbalimbali.

Kuna mama ambaye amebeba mtoto mbele yake, akiwa amebeba kibuyu nyuma yake. Kwa umbali kidogo kuna mwingine ambaye amebeba kibuyu tena. Na hawa wamama ni kama wametoka mtoni, ni wakati wa ukame.

Huyu mama ni mama mwenye amezaa mtoto wake. Akona furaha ambayo inaonekana usoni mwake. Huyu mama akona furaha tele ni kana kwamba huyu mtoto ni mtoto wake wa kwanza.

Kuna watu wengi hapa, ni watu ambao wengine wameketi, wengine wakisimama. Hapa kwa karibu naona mama mmoja akiwa anafanyiwa chanjo amevaa barakoa daktari pia amevaa barakoa.

Kuna watu wawili hapa wenye wamesimama, mmoja amesimama kwa umbali kidogo akiwa amevaa miwani, mmoja ameinama kwa karibu kidogo akiwa anaendelea na shughuli zake za hospitalini.

Hapa ni hospitalini, madaktari watatu wanaonekana wamefunga kichwa yao na mdomo. Hii ni kujikinga kwa harufu yeyote ama virusi yeyote ambao inaezaa kua iko karibu na wao.

Kuna wamama wawili hapa mmoja anaonekana mgonjwa akiwa anaumwa huyu mwenye anaumwa ni mama mjamzito mwingine akiwa anasaidia ili aweze kujisaidia kwa njia ya urahisi.

Wamama wawili wako hapa, mmoja akibeba mtoto, na mmoja akiwa anamfanyia chanjo. Huyu mwenye amebeba mtoto ni mama mtoto. Mwenye anafanya chanjo ni daktari mwenye anamsaidia ili ajikinge kutokana na magonjwa zinazokuja kwa watoto wadogo.

Hili ni dawa ,na hii dawa kinatumiwa kukinga ugonjwa kwa watoto wadogo ambao hawajafika umri wa miaka kumi na moja , hii dawa inaeza fanya mtoto akuwe na nguvu kwa mwili ya kupambana na ugonjwa yeyote.

Chanjo kinasaidia mwili kukuwa na nguvu ya kupambana na ugonjwa. Hapa kuna daktari ambao anafanyia mtu chanjo. Hapa kuna watu ambao wamevaa barakoa ili wasije wakapate magonjwa ambayo yanaweza toka kwa mtu ikuje kwa mtu mwingine.

Kuna wamama wawili ambao wanatembea barabarani. Mmoja amevaa barakoa akiwa anatangaza milome. Huyu mama anaonekana kama mfanyikazi wa serikali ambao anatangaza kazi ya serikali ili watu waweze kuskia, watu kama wananchi.

Kuna mtu mwenye ameinama hapa karibu na kibuyu, huyu mama anaonekana akaiweka kibuyu ili aweze kuchota maji kwa sura yake anaonekana mama mwenye furaha sana.

Kunayo watu wawili hapa mmoja msichana mmoja ni mvulana kila mmoja amevaaa barakoa kwa mdomo wake kunayo daktari msichana mwenye anamfanyia chanjo huyu mvulana hapa ni hospitalini penye matibabu kinaendelea.

Kuna mama ameketi chini, mmoja amesimama nikama daktari anafanyia mtoto huduma. Huyu daktari anaonekana ameshika shindano kwa upole sana ili mtoto asije akaskia uchungu.

Hapa kuna watu wawili, mmoja wao akiketi akivaa kofia, na mmoja wao akisimama ni mhudumu mwenye anamfanyia chanjo ili aweze kujikinga kwenye virusi mbalimbali ya magonjwa.

Kuna chupa hapa na hii chupa imebeba dawa nyekundu ni chupa nyeusi ambayo funiko yake iko na dawa moja kwa karibu.

Kunayo dawa hapa. Na hii dawa ni dawa ambayo inatoka kwa watu wa kimasai. Kunayo namba ambayo imewekwa hapa ili mtu asiwe akijiuliza maswali mengi ila aweze kupata maelezo mingi.

Hapa ni hospitalini na mmama ameleta mtoto wake ili apate matibabu na inaonekana daktari akifanya matibabu ili mtoto apone.

Mvua ni kitu mzuri inayosaidia watu kupanda mbegu na kupata chakula baadaye mvua inaonekana kitu kibaya ,kwa hii picha tunaona watu wawili wakiwa na ugumu sana wa kusafiri.

Kuna daktari hapa daktari mwenye amefunga uso na barakoa. Kichwani pia amefunga. Huyu daktari ni daktari wa meno. Ako na mgonjwa ambaye amevaa miwani usoni mwake.

Kunaonekana mmama mmoja mwenye ameleta mtoto mgeni hapa duniani. Huyu mama amezaa na kuna familia wamekuja ili wapokee mtoto mgeni mwenye amezaliwa.

Kuna mama hapa ambaye amesimama ksribu na mtoto mgonjwa. Huyu ni mama ambaye ni daktari hapa hospitalini, anaendelea kutibu huyu mtoto, anapomfunga na nguo nyeupe.

Serikali ilitoa amri mwezi ujao. Serikali ya Kenya ilitoa amri kulingana na ugonjwa ambayo ilitoka eneo za Mombasa. Hiyo ilifanya watu waweze kuvaa barakoa na kunawa kwa kila saa kwa sababu na hiyo ugonjwa yenye ilikuwa na virusi mbaya.

Kuna maonyesho ya daktari ambao anatibu magonjwa mbali mbali. Huu daktari ametumia hii maandiko kueleza magonjwa ambao anatibu.

Dawa ni kitu lenye likishaharibika tunaambiwa ya kwamba unafaa tuziweke katika hali nzuri na pahali mtoto hawezi fika. Hapa inaonekana madawa zikiwekwa kwa njia ya usawa sana lenye mtoto hawezi zifikia.

Kunayo mikono hapa mikono miwili, kunayo dawa kwa kila mikono. Hizi madawa zina rangi tofauti kumanisha ni dawa za aina nyingi ambao zinatibu ugonjwa wa kila aina .

Chanjo ni kitu ambacho kinaleta umuhimu wake baada ya kufanywa kwa mtu. Hapa kunaonekana mtu ambaye ameketi akiwa na daktari hosipitalini. Anafanyiwa chanjo ili aweze kujikinga kwa magonjwa ambayo zinakuja kwa mtu akiwa hajui.

Kuna chupa hapa chupa tano ambao ni chupa za madawa hii dawa inatumiwa kupea watoto chanjo ili wapone wasikue karibu na magonjwa.

Wamama wanatakikana wapeleke watoto wakiwa wadogo kwenye chanjo na hapa kuna mama mmoja ambaye ameleta mtoto kwa daktari ili mtoto apate chanjo. Chanjo inaeza fanya mtoto akue mbali na magonjwa mbalimbali.

Kuna mama ambaye amebeba mtoto wake akamleta hospitalini, hapa tunaona mama amevaa barakoa usoni mwake. Daktari pia amevaaa barakoa akiwa na nguo nyeupe.

Kunayo mtoto hapa, mtoto mwenye amesimama juu ya mawe. Huyu mtoto ako karibu na nyumba imebomolewa. Hiki kinyumba kinezaleta ajali kwa njia tofauti.

Kuna chupa ,chupa minne na hizi chupa zina maandiko za kila aina. Kila maandiko kinaonyesha jinsi dawa inavyotumiwa kule hosipitalini na kila maandiko kinaonyesha jinsi hii dawa inasaidia mgonjwa.

Kuna watu wasaba hapa. Wawili wakiwa kwa umbali kidogo, watano wakiwa karibu wamesimama. Hawa watu ni kama watu wa fundi ambao wamekuja ili waangali vyenye wanaeza jenga nyumba hapa. Hapa kunaonekana nyumba limebomolewa.

Kuna mama mmoja mwenye amebeba mtoto akaketi, mtoto ameweka mbele yake. Ni kama analala. Huyu mtoto anaonekana mgonjwa na ni kana kwamba anataka matibabu ya haraka sana.

Kuna duka la dawa hapa na kuna mchoro zingine vinavyoonyesha kila aina ya dawa na kila aina ya mgonjwa wanaoweza kutibu.

Kuna dawa hapa yenye imeandikwa na maandiko tofauti tofauti. Hii dawa inaonekana kama dawa inayoongeza nguvu kwa mwili ya binadamu , hii dawa inatumiwa kukinga na kutibu magonjwa mbalimbali.

Kuna watu wengi ambao wameketi hapa. Wengine wawili wako karibu kiasi. Mmoja wao ni daktari, mmoja wao ni mgonjwa. Daktari anaendelea na kazi yake ya kutibu wagonjwa na kumueleza venye anaweza tumia dawa.

Kuna daktari mmoja hapa na mgonjwa mmoja. Mgonjwa amelala daktari akisimama anamhudumia kwenye hospitali. Hapa tunaona kama mgonjwa amevaa miwani uso wake na daktari amevaa barakoa kwa uso yake.

Kuna watu watatu hapa, mmoja wao amelala wengine wawili wakisimama. Hao wawili wenye wamesimama wamejifunga sana na wako makini kwa kazi yao. Hawa ni daktari ambao wanafanya kazi yao ya kutibu mgonjwa ambaye amelala.

Hospitalini. Kunaye mgonjwa amelala, mwingine akiketi katika kitanda chake. Kunaonekana huyu wa karibu mwenye amelala yu mgonjwa sana.

Kunayo madaktari hapa madakari mawili, hawa daktari ni daktari ambao ni wadaktari wa meno. Kila mmoja amevaa barakoa mdomoni mwake. akila mmoja akona miwani uso wake. Wanaendelea na kazi yao ya kutibu mgonjwa ambaye amelala chini.

Kunayo madaktari wawili hapa kila mmoja amevaa barakoa mdomoni mwake na kila mmoja amefunga kichwa na kitu kingine hapa, wako na mtoto ambaye yu mdogo sana na ni mgonjwa.

Watu wawili ambao wako kwa hii picha, mmoja amevaa nguo nyeupe, amevaa miwani usoni mwake na hata barakoa hajaacha nyuma. Inaonekana daktari ambaye anataka kutibu mgonjwa ambao ako karibu na yeye.

Wakati a korona kulikuwa na profesa Mutahi Kagwe. Huyu mtu alikuwa mtu ambaye alikuwa waziri wa afya. Kazi yake ilikuwa kazi ngumu kulingana na ugonjwa uliokuja uliokuwa unaitwa korona.

Kuna chupa hapa yenye ina michoro mbalimbali na maandiko mbalimbali. Hapa tunaonyeshwa venye hii dawa inaeza saidia binadamu hasa wagonjwa, na hapa wagonjwa wanaambiwa ya kwamba hii dawa inasaidia kuongeza damu kwa wagonjwa.

Hapa ni hosipitalini, kunaonekana mtu mmoja ambaye amevaa barakoa. Huyu mtu anaonekana mfanyikazi wa hapa hosipitalini. Anaendelea na kazi yake ya kusafisha hosipitalini ili ikuwe safi.

Kunayo madaktari wawili wenye wanatibu mgonjwa mmoja hapa, hawa madaktari wamevaa barakoa kila mmoja, mwingine amevaa miwani kwa uso yake, ni madaktari wa meno.

Kuna chupa nyingi sana kwenye hili meza, hapa tunaweza ona kuna madawa mbalimbali za kutibu magonjwa mbalimbali, hapa tunawezaona vikombe kwenye hili meza lenye limebeba maji ya kuongeza kwa dawa.

Hapa kuna mkono ya watu wawili. Kuna mimoja ni mikono ya mtu mgonjwa ikiwa mikono mwingine ni mkono wa mtu ambaye ni daktari. Hapa mgonjwa akiendelea kupata maelezo ya matibabu.

Kuna daktari hapa, daktari huu ni daktari wa meno, unaweza ona mama moja akiketi, wawili wakisimama, kando yao, huu mgonjwa amefungua mdomo yake ili daktari amsaidie amfanyie huduma aende nyumbani akiwa salama.

Chanjo ni kitu cha usawa sana. Chanjo huleta usawa kwa mwili ya binadamu na inafanya mwili ya binadamu ikuwe mbali na virusi mbali mbali. Hapa kwa picha tunaeza ona mhudumu akifanya chanjo.

Kunaonekana hapa watu watatu kwa karibu, wengine wakiwa kwa umbali kidogo. Hawa watu wamekuwa wakiteswa na mafuriko ya maji. Hapa tunaona hadi mbuzi watatu wakiwa wako pamoja kwa hafia ambayo hawa watu wanaishi.

Kuna daktari wa meno hapa na mgonjwa mwenye amefungua mdomo wake akiangalia juu. Hapa kunaonekana mahali poa pa kutibu watu, huyu daktari amevaa miwani mkononi mwake akibeba kijiko mkono wake wa kushoto.

Serikali ya Kenya imekuwa kwa kipao ya kimbele cha kufanya chanjo. Hapa naezaona watu wakipanga foleni ili wahudumiwe wajikinge watoke karibu na virusi.

Hapa kuna madaktari wawili, mmoja akiwa amevaa miwani usoni wake. Kwa kila mmoja ako na barakoa kwake. Na hapa kuna mama ambaye anaendelea kumguza mtoto mwenye amelazwa hapa mtoto mwenye anaonekana yu mgonjwa.

Kuna watu wawili ambao wameinama hapa,,mmoja akifunga kichwa na mdomo amefunga barakoa,, hawa watu wanaonekana wako sokoni na wanaendelea na kazi yao ya kusafisha sokoni.

Kuna mtu mmoja ambaye anaonekana hapa akiwa na furaha usoni mwake. Huyo mtu amebeba mkono wake mmoja juu, hapa karibu kunaonekana mtu la maji ambao linatumika kuweka maji.

Kunao madaktari wawili wamesimama. Hapa ni hospitalini. Kunayo chumba ambacho kina watoto ambapo wamelazwa kwa kitanda kila mmoja wao. Hawa watoto ni watoto wagonjwa na bado yuu wachanga sana.

Kuna watu wawili hapa mmoja akisimama. Mwenye amesimama ni daktari, mwenye ameketi ni mgonjwa ambaye anafanyiwa chanjo. Chanjo ni kitu muhimu hasa kwa maisha ya binadamu.

Kunaonekana hapa watu watatu, mmoja ni mtoto, wawili ni watu wazima. Mtu mmoja ni mhudumu wa hospitali, mwingine ameleta mtoto huu mwenye aonekana ni mgonjwa.

Hapa ni shule na watoto wadogo wanaonekana wakisimama wakiwa karibu na mwalimu wao. Kila mmoja amebeba chupa mkononi na hapa wako karibu na mtungi la maji ili waweze kuchota maji.

Kuna shamba hapa shamba la miwa na hapa kwa shamba katikati tunaona mboga ikipandwa. Kuna mtu mmoja ambaye anaendelea kumwaga maji. Huyu mtu anaonekana ni mkulima ambaye analinda hii shamba yake iweze kutoa mavuno.

Tunayo daktari hapa, huyu daktari ako kwenye hospitalini ni masaa za usiku kunaonekana akiwakisha taa. Hapa kwa meza yake kuna dawa hapa kwa chupa.

Kunayo chupa hapa chupa la dawa, hiki chupa kinaonyesha aina ya dawa ambayo imebeba, na aina ya dawa hii ni dawa ambao kina maandiko ambayo imeandikwa Balijaam hii dawa ni dawa ambayo inatumiwa na wagonjwa ili waweze kupata afya njema.

Hapa kuna mama mwenye ameketi chini. Huyu mama ni daktari, ako na kalamu anaandika na mtoto karibu na yeye. Hapa ni hospitalini kwenye matibabu inaendelea.

Kunayo madawa hapa kwenye chupa, karibu na dawa kuna barakoa ambayo kimewekwa hapa kwa meza hapo pia kunaonekana shindano ya kudunga watu kweney hospitalini.

Kuna watu wawili mmoja akisimama akibeba sindano la dawa, mmoja akibeba mtoto. Huyu mwenye amebeba sindano ni daktari anataka kutibu mgonjwa.

Ongezaji wa mvua inaleta hasara kwa watu. Hapa kunaonekana mfuriko wa maji ambao imeletwa na maji nyingi. Maji nyingi inasababisha ugonjwa mbalimbali kama cholera na mengineyo.

Hapa kuna watu wengi ,mmoja akiwa amebeba simu yake juu nyuma ya wengine. Kunayo gari ambayo kimelala chini, gari moja akiwa inawaka moto. Kuna moto ambayo kimeshika hata manyumba karibu na hii barabara.

Kuna watu watatu hapa mmoja wao akiwa mtoto. Wengina wawili mmoja ni daktari na mwingine ni mwenye amleta mtoto. Huyo mtoto anafanyiwa chanjo ili asipatwe na magonjwa mbalimbali inayokuja kwa watoto wadogo.

Na mtu mmoja amesimama hapa akiwa anaangalia mbele huyu mtu amesimama kwenye duka la dawa hizi madawa zimeekwa Kwa njia ya urahisi sana mnunuzi akija anaeza kuchagua dawa yenye anataka

Meno ni kitu ambao imekuwa ikisumbua watu wengi, hapa kunaonekana mtu ambao ameenda hospitalini ili asaidiwe na daktari wa meno, kumsaidia kupona ili apate nafasi ya kuishi kwa usalama.

Kuna watu wawili hapa, mmoja akilala, mmoja akisimama akiwa ameshika mwenye amelala. Huyu mwenye amelala ni mtu mgonjwa ni kama ako hali ya hatari sana.

Mafuriko ya maji ni kitu yenye inasababisha magonjwa mbalimbali na watu wanaambiwa ya kwamba wakiona mafuriko ikiwa inakuja wanafaa wahame ili watafute mahali pa kuishi.

Kuna dawa hapa zenye ziko kwa chupa miwili, hizi chupa zimebeba dawa tofauti na hizi dawa zinatumiwa kukoma ama kukinga mwili ili isikuje ikapatwa na virusi mbalimbali.

Kwa nchi ya kenya kuna muungano mingi wa kiafya na hapa kuna madaktari ambao wako pamoja wamekuja kwa mkutano yao hii ni kuonyesha kwamba madaktari wakona muungano ambao unaweza wasaidia wakuje pamoja .

Mgonjwa huu ako kwa hali ya hatari sana. Huu mgonjwa anapambana na maisha yake, daktari akiwa hajawachwa nyuma akiwa anamsaidia ili aweze kupona.

Kuna watu wawili hapa mmoja akifungua mtungi mwingine akibeba kibuii iliaweza kumwaga dawa katika hii kibui. Wanaonekana kama watu wenye wamejikinga sana ili wasije wakaguza hii dawa yenye inaonekana kama dawa hatari kama wameguza na mikono yao.

Kunayo hapa watu ambayo wamesimama hapa wakiangalia juu kwa nyumba la gorofa ambacho kimeanguka chini. Kwa umbali sana kunaonekana mtu mmoja ako juu ya hii nyumba yenye imeanguka.

Kunayo mmama hapa ambaye amefunga kichwa. Huyu mama anaendelea kunawa mkono akiwa na furaha mingi usoni mwake. Huyu mama ni kana kwamba ameguza kitu kibaya ndiyo aweze mkono, mkono yake ikuwe safi.

Hapa kumejaa na watu wengi ambao wengine wamesimama kwa upande wa juu wengine wakiwa wamesimama upande wa chini, hapa kunaonekana nyumba ambao imebomolewa, kuna watu wafundi na watu wengine ni kama wananchi wa kawaida.

Kunaye binti mmoja binti mmoja ambaye ameketi hapa mbele, uyu binti ni binti ambaye anafanya kwa duka la madawa, na hapa kuna mahali pa kuchukua ambayo kimeandikwa na maandiko ya kueleza kitu ya kufanya.

Kunayo dawa hapa, hiki dawa ni dawa ambayo kinatumiwa kutibu au kufanya chanjo kuwa ugonjwa wa umbera kunayo hata sindano hapo ambayo inatumiwa kufanya matibabu.

Serikali ya Kenya ilitoa amri ya kwamba kila kituo kikiwa kituo ya serikali mtu akiingia lazima apimwe ili ajipate kama yeye ako na afya njema ili asikuje akapea wenzake ugonjwa.

Kuna madaktari wawili ambao wanasaidia mgonjwa hapa. Hawa madaktari wanaonekana kama madaktari wa meno. wanasaidia huu mgonjwa ili aweze kupona.

Kuna wawili hapa kwenye picha na mmoja amevaa nguo nyeusi na mwingine nguo nyeupe. Mwenye nguo nyeupe ni daktari mwenye anamhudumia huyu mgonjwa mwenye amevaa nguo nyeusi.

Chanjo sio eti inafanywa kwa watoto pekee. Kuna magonjwa mengine kama korona ambao imeleta watu wapewe chanjo hata watu wakubwa. Hii chanjo inaleta nguvu ili mwili ikuwe na nguvu ya kupambana na ugonjwa.

Zoezi ni kitu ambacho kinasaidia watu hasa watu wazima. Zoezi ni kitu ambayo kinaleta mwili ikuwe na nguvu. Zoezi ni kitu ambayo inaeza saidia mtu apumzike kwa akili.

Kuna watu wengi hapa .Mmoja wao naona akibeba mtoto mwingine akieka kitu ingine kwa mdomo ya mtoto, Hapa kuna mtu ambaye anakinga mtoto ili mtoto asishikwe na magonjwa mbalimbali akiwa mchanga.

Hapa kwa picha kuna mkono wa mtu. Mtu huu amebeba sindano, sindano amebeba pamoja na dawa. Dawa inayotumiwa kukinga mwili isije ikapata magonjwa mbali mbali.

Huu mtoto ni mdogo sana. Na huu mtoto mwenye amelazwa hapa ako kitandani na akona mamake. Hapa kanaonekana mtoto ambaye amezaliwa kama siku zake bado haijafika.

Kuna vitanda vingi hapa. Na hapa chumba ni chumba kenye kinatumiwa kulaza wagonjwa. Hapa ni hospitalini, kwenye kunaonekana mtu mmoja kwa umbali kidogo. Huyu mtu ni daktari wa hapa hospitalini.

Kuna watu wawili ambao wamesimama hapa, kwa umbali kuna wengine pia ambao wamesimama. Hapa kuna dawa ambazo ziko kwa chupa, inaonekana kama kuna mawasiliano kati ya hawa wawili.

Ukame ni kitu ya hasara sana. Ukame inaleta wanyama wa porini na hata wanyama tunaolea nyumbani wakose chakula ya kukula hata na maji ya kukunywa, na hii inafanya wakufe.

Kunayo chupa hapa, chupa mitatu. Chupa moja ni chupa ambayo iko na rangi nyeupe, zingine zikiwa na rangi tofauti. Hizi chupa ni chupa za dawa ambazo zinatibu ugonjwa mbalimbali.

Hapa kuna mafuriko ya maji na mafuriko ya maji ni kitu ambacho kinaeza leta ugonjwa mbalimbali. Hapa kunaonekana gari aina ya Tuktuk ambayo inapambana na kusisitiza kukimbia hapa kwa maji.

Kuna watu wawili wameketi hapa na kunaonekana ya kwamba kuna mgonjwa na na mhudumu wa hospitali, hapa anonyeshwa venye anaeza enda akatumie hizi madawa ili apate uponyaji.

Huyu mama mwenye amesimma hapa inaonekana ni daktari, ako na mtoto mdogo mwenye amezaliwa amembeba akiwa mamake haonekani karibu, huyu daktari ni daktari mwenye yu bado mdogo sana ni msichana.

Kuna dawa hapa za aina nyingi hizi madawa zimepangwa kwa utaratibu ili daktari akija anaweza chagua lenye anataka na hapa karibu na chupa ya dawa naweza ona sindano ikiwekwa karibu.

Kunayo watu ambao wanaonekana wakiwa hapa hospitalini, wengine ni madaktari na moja wao mwenye amebeba mtoto, mamaye mtoto mwenye ameleta mtoto wake ili apate matibabu.

Kuna mtoto ameletwa duniani, huyu mtoto bado yu mdogo sana. Wamekaa kitandani na mamake. Huyu mama ako na furaha, hata kwa uso inaonekana kama yeye anafurahi kuwa ameleta mgeni mwenye atamsaidia kuishi hapa duniani.

Hiki chupa ni chupa cha dawa na hiki chupa kimeandikwa na maandiko ambayo vinaonyesha kinsi hii dawa linatumiwa, hii dawa ni dawa ya virusi vya rubela.

Serikali ya Kenya kinaahidi watu wasije wakajenga manyumba karibu na barabara. Hapa kunaonekana polisi wakiwa wanaongoza kwa kubomoa nyumba ambaye imejengwa kwenye iko karibu na barabara.

Tunayo binti mmoja mwenye amesimama akiwa amebeba kitu ya kuzima moto. Huyu binti anaonekana akizima moto ili moto isiharibu vitu nyingi hapo.

Kuna chupa nne hapa, kila chupa ina dawa tofauti na mwingine. Naweza onekana hapa kwa meza, kila chupa imewekwa karibu na dawa lenye limebeba.

Kunaye watu ambao wako wengi hapa. Kwa karibu unaweza ona mama mmoja akiwa ameketi akibeba mdogo wake, na daktari anaendelea kuwasiliana naye, kuendelea kutibu mtoto wake.

Afya njema kinatokana na kufuata sheria ya serikali. Hapa tunaona shule ya serikali ambayo ina maandiko kwa choo. Hapa kinaonekana mtu akitoka kwa choo lazima anawe mkono na kuna mahali pa kunawa mkono imejengwa hapa.

kuna watu watatu ambao wamesimama hapa, kila mmoja amevaa barakoa mdomoni wao mwingine akiwa amevaa miwani kwa uso yake. Hawa ni madaktari ambao wanaendelea kutibu mgonjwa mwenye amelala chini.

Mwezi ujao serikali ya Kenya ilitoa amri ya kwamba kila mwananchi aweze kupata chanjo, chanjo iliyoletwa kwa njia ambayo watu watumii pesa. Hiyo ilifanya watu watoke kwa wingi ili wapate chanjo. Hapa kunaonekana daktari akiwa anafanya chanjo.

Kuna daktari hapa wa kike ambao anaonekana ni daktari shupavu sana. Ushupavu wake inaonekana akiwa makini anashughulikia mtoto mwenye anabebwa na mamaye.

Ukame ni kitu ambacho kinaleta hasara sana kwa njia tofauti tofauti. Hapa tunaona wasichana wawili wakiwa wanatafuta maji kwa njia isiyo sawa. Wako na kibuyu na wanaonekana wakiwa wanakosa maji ya kutosha.

Kuna dawa hapa imeekwa kwenye chupa, hii dawa ni dawa inayopewa kwa mtu kwa mdomo. Hii dawa inasaidia kukinga mtu asije akapatikane na ugonjwa mbali mbali.

Kuna chupa hapa, chupa za aina nyingi. Hizi chupa ni chupa ambao zimebeba dawa. Kunaonekana hapa sindano pia iko karibu na chupa. Hapa ni hosipitalini ambao matibu zinaendelea.

Kunaonekana watu wengi ambao wanatembea tembea. Mwingine kwa umbali anaonekana anaongea na rununu. Kwa karibu kuna mama ambaye amevaa barakoa mdomoni mwake, huyu ni daktari.

Hapa ni darasa na darasa kuna mwalimu na wanafunzi. Mwalimu akiwa mbele anaonekana mwalimu mkali na kwa umakini tunaona watoto wakiwa makini wakiangalia mbele.

Kuna aina nyingi hapa za dawa, hizi dawa ni za dawa ambayo inaweza tumiwa na binadamu ili kukinga ama kutibu magonjwa mbalimbali.

Huku ni hospitalini kunayo wagonjwa na madaktari. Madaktar wamejivaa na nguo za nyeupe kwa umbali kidogo tunaona mtu akiwa amebeba kichwa juu akifungua mdomo. Kunaonekana akona madaktari wa meno ili aweze kupata nafasi ya maisha njema.

Kuna watu wawili wameketi wakiangaliana. Ni mgonjwa mmoja na daktari mmoja, endapo mgonjwa anafanyiwa matibabu. Inaonekana daktari akiwa makini ili aone kenye inaeza kuwa inasumbua huyu mgonjwa.

Hapa ni hospitalini, na kila mmoja tunaona kama ako amelazwa kwenye kitandani. Mtu mmoja anaonekana kama ako na jeraha kwa mguu wake na hapa kuna uchungu sana mtu akiwa amekuja kuona watu.

Hapa ni hospitali unaweza ona mtoto mgonjwa, mgonjwa wake ni kama imezidi kidogo, anaweza ona mtoto akilia akiwa anaskia vibaya sana.

Kuna daktari hapa, madaktari wawili. Hawa madaktari mwenye mmoja wao ni wa kike wanaonekana ni madaktari wa meno. Hawa madaktari wanaendelea na kazi yao ya kutibu wagonjwa.

Hapa kunaonekana mtu mmoja akiwa amesimama karibu na choo, na choo ni kitu mzuri sana katika boma, kunaonekana huyu mtu ametoka hapa kujisaidia.

Hawa watu watatu , mmoja wao akilala wawili wakivaa barakoa .Wanaonekana kama madaktari wa meno .Hawa madaktari wanaoekana wakifanya hudumu kwa huyu mgonjwa ili apate kupona .

Kuna picha ya watu wawili hapa ambao mtu mmoja akona mgonjwa inayoeka mwili ifurefure na mwili yake inaeza onekana kama imeparara na inataka matibabu ya uharaka sana.

Kuna mtu mmoja amesimama akibeba chupa la dawa na kwa sababu ametoa dawa akaweka kwa mkono wake mwingine ndo maana naweza ona hii chupa ni chupa ya dawa.

Kuna mama mmoja mwenye amelala chini. Wengine wawili wakisimama kando yake. Huu mama ako hospitalini anafanyiwa huduma na wadaktari wawili.

Kuna wamama wawili hapa, na hawa wamama wanaonekana wamama wadaktari kila mmoja wao ameshona nywele na hapa wanaonekana wako kazini na wako mwkini kwa hii kazi yao ya kila siku.

Kuna darasa hapa watoto wakiketi mmoja akisimama mbele. Hawa watoto wanaonekana watoto wenye heshima sana wakiwa na mwalimu wao mwenye amevaa barakoa huku mbele anaonekana kwa umbali kidogo.

Kuna watu wengi ambao wamesimama hapa kando ya barabara ,hawa watu wanaonekana wamefika kuona gari ambayo imelala chini, huu gari kinaonekana kimepata ajali na watu kupata majeraha na hata kukufa.

Kuna watu wawili ambao wamesimama hapa wakiwa na kibuyu kwa kila mmoja. Hawa watu wako mahali pa kuchota maji. Na hii maji kinaonekana maji ambayo imewekwa hapa na watu wa kijiji ili waweze kupata maji kwa urahisi.

Kunayo daktari hapa anaendelea kutibu mgonjwa, hapa ni hospitalini mwenye kuna msichana ambaye amelala chini akiwa anafanyiwa matibabu ili aweze kubaki na afya yake ya kawaida.

Kunayo dawa hapa kwa meza. Hiki dawa ni dawa ambayo kinatumiwa kukinga ugonjwa. Hiki dawa kina maandiko ambacho kinaonyesha jinsi inavyotumika.

Kuna daktari hapa ambayo anapambana hapa na mtoto ambayo ako kwa hali ya hatari. Huu mtoto ni mgonjwa asipowekwa hapa hospitalini anaweza poteza maisha yake.

Kunayo mmama mwenye amebeba mtoto wake akiwa amevaa barakoa. Huyu mtoto ameletwa hapa ili apewe chanjo. Kunaye daktari ambaye yu tayari kumpea chanjo.

Mfuriko wa maji ni kitu lenye inaleta hasara sana. Mfuriko wa maji inasababisha magonjwa mbalimbali kwa watu wanaohisi kwenye boma tofauti tofauti. Hapa kwa barabara tunawezaona magari zikianguka kutokana na hali hii ya mvua nyingi.

Ukame ni kitu mbaya sana. Hapa kunaoenekana ngamia ambayo imelala. Hii ngamia imekufa kwa sababu ya kukosa chakula ambayo imetokona na ukame. Ukame inaweza leta hata wanyama wakose hata maji ya kukunywa, na hiyo ndo usababisho wa kufa kwao.

Kuna nyumba hapa ambao kinachomeka. Na moto ikiwa imeshika nyumba hivi kuna kupoteza vitu nyingi kama vitu vya nyumba kiti, meza na mengineo zinaweza kuwa hata binadamu.

Mafuriko ya maji inasababisha hasara sana hasa kwenye boma zenye zimejengwa karibu na mito mbalimbali, hapa kuna watu wawili wamesimama kwenye maji, na hii ni hatari sana kwa maisha yao sababu wanaeza pata magonjwa zinazoletwa na maji.

Hapa kuna manyumba mengi ambao zimejaa na maji. Na hivi vile maji imejaa hapa watu wanatakikana wahame watafute mahali pengine pa kuishi. Hii inaletwa na mvua nyingi inayonyesha kwenye hii nchi yetu ya Kenya.

Kuna watu wanne hapa ambao wamesimama. Kila mmoja wao amevaa nguo nyeupe. Hapa wanaonekana kama madaktari ambao wako hospitalini. Mmoja amebeba kibuyu mgongoni mwake wakiwa wote wamevaa nguo nyeupe.

Watu wawili, mmoja kiwa ameketi mmoja akisimama. Huyu mwenye amesimama anafanya chanjo kwa huyu mwenye ameketi. Chanjo inasiadia sana ili watu wakuwe mbali na magonjwa za aina mbalimbali.

Kuna mtu mmoja ambayo amesimama shambani, uyu mtu ni mkulima ambaye ako shambani anaendelea na kazi zake za ukulima, uyu mkulima amebeba kibuyu mgongo wake anaendelea kutoa mimea.

Kuna msichana kwa karibu hapa mwenye amebeba sindano, anatoa dawa kwenye hii chupa akiwa amevaa barakoa. Kwa umbali kidogo tunaoana watu wakiwa wamejaa kwenye hii hospitalini.

Kuna mtu mmoj amesimama hapa akishika vitu zingine kwa meza. Hizi vitu zinapeanwa kwa wasichana wenye wamefika umri ya kumi na mbili kuendela mbele. Hizi vitu zinapeanwa shule za msingi ama shule za sekondari.

Kunayo madawa hapa kwa chupa. Hizi dawa ni dawa ambazo zinatumiwa kutibu mgonjwa. Na hapa karibu na dawa unaona baiskeli ambayo imelazwa karibu na hizi dawa.

Kuna wasichana wawili, mmoja wao ni mhudumu na mmoja wao ni mgonjwa. Hapa naona ni kama mgonjwa anaambiwa na anaelezwa venye anaweza jikinga ili akuwe salama kwa maisha yake.

Kuna mtu mmoja ameketi chini, huyu mtu amebeba chupa mbili, chupa moja ina tofauti na chupa ingine, na zinaonekana chupa za dawa,

Hapa kuna daktari. Huyu daktari ako kazini. Anaonekana daktari amevaa nguo nyeupe. Miwani amevaa usoni mwake. Ni daktari mrembo sana.

Kuna mgonjwa hapa. Huyu mgonjwa amefungua midomo akiwa alikuwa na barakoa aliyevaa usoni mwake. Daktari pia ako makini akiwa anaangalia mdomoni wa mgonjwa ili aweze kumsaidia.

Hapa kuna daktari akiwa anahudumia mgonjwa huyu mgonjwa ni mtoto mwenye umri mdogo sana. Daktari akiwa amevaa barakoa ako makini sana ili mtoto akuwe amepona.

Ukame ni kitu kibaya, ambao inasumbua wananchi sana sana. Hapa kunaonekana watu wakijaa kwenye kituo ambao maji inatolewa. Kila mtu ameweka kibuyu ili wasije wakakosa maji ya kukunywa ama kusaidiwa kupika.

Kuna watu wawili moja wao akilala wengine wakivaa barakoa. Hapa inaonekana daktari anafanya kazi lake la kutibu mgonjwa. Huu mgonjwa ni kama meno yake inamsubua na inataka matibabu.

Kuna watu wengi ambao wameketi chini hapa. Hao watu wanaonekana wakiwa wameketi wengine wakivaa barakoa. Mwenye amesimama anaonekana amefunga uso na barakoa. Na hawa wengine ni kama kuna mawasiliano kati yao.

Hapa kunaonekana watu wengi ambao wamevaa nguo za nyeupe. Hawa watu ni madaktari ambao wako hospitalini. Kunaonekana mmoja akiwa anawasiliana na mgonjwa.